Daktari wa meno akiwa amevaa barakoa na glavu akimuhudumia mgonjwa wa kike, mgonjwa amekaa kwenye kiti cha meno na mdomo wake umefunguka huku daktari akitumia vifaa vya meno kuchunguza au kutibu. Hali hii inaashiria huduma za matibabu ya meno.

Daktari wa meno akitumia kifaa cha kulinganisha rangi ya meno kwa mgonjwa, huku mgonjwa anaonekana amefungua mdomo wake na anaonekana akitazama juu, huku daktari akitumia kingo cha rangi karibu na meno yake. Inaonekana ni huduma ya meno inayohusisha kuboresha rangi ya meno.

Daktari wa meno akiwa amevaa kanzu jeupe na taa kichwani akimtibu mgonjwa mwanamke amekaa kwenye kiti amevaa barakoa anayoishusha akimchunguza ikionyesha matibabu ya meno

Mapokezi katika kituo cha afya ya meno kwenye ukuta wa rangi ya chungwa runinga imewekwa ikionyesha mtu akitabasamu, kaunta ya mapokezi ina nembo inayoashiria sehemu wanayofanya huduma za meno, iliyoandikwa kwa herufi kubwa za rangi, na mlango wa vioo ulio na nembo nyingine unaelekea kwenye vyumba vya matibabu.

Mtu akifanya kazi shambani akigeuza udongo kwa kutumia jembe la mkono. Sehemu ya shamba ina mimea michanga inayoanza kuchipua, huku sehemu nyingine ikiwa imelimwa tayari kuna nyasi ndefu zimeota pembeni hii inaashiria jinsi gani mazingira yanahitaji kutunzwa katika afya iliyo nzuri zaidi.

Majengo na miti vimezungukwa na mafuriko ya maji yenye matope yakionesha athari za mvua kubwa. Watu wanahangaika kuvuka barabara iliyojaa maji. Baadhi yao wakisaidiana ili kuepuka mkondo mkali wa maji. Hali hii inaashiria dharula ya afya ya mazingira inayohitaji uangalifu.

Eneo lililoasiliwa na mmomonyoko wa udongo ambapo mto unamtililiko wa maji yenye matope umepita karibu na makazi ya watu, Nyumba kadhaa zimejengwa karibu na kingo za mto baadhi zikiwa zimeathiriwa na mmomonyoko huo, Miti mirefu imeinama kuelekea mtoni na anga linamawingu mazito Hii inaonyesha jinsi Gani mvua zinavoweza kuharibu mazingira hivyo ni vyema kujali afya ya mazingira kuepusha uharibifu mkubwa katika jamii.

Mwanaume akiwa amevaa barakoa na kofia ya dhahabu akikusanya chupa za plastiki tu ,kutoka kwenye gari la kubebea taka chupa nyingi za plastiki za rangi tofauti tofauti zimefurika kwenye gari, hali hii inaashiria shughuli za usimamizi wa taka au shughuli za kulinda mazingira.

Majani makavu ya uchafu yanawaka, yakitoa moshi mwingi unaofuka angani. Moto unateketeza taka hizo na majivu yanaonekana chini yake. Hali hii huashiria uchomaji wa taka, jambo lenye athari ya mazingira na afya.

Vifaa vya hospitali vikiwa vimehifadhiwa katika kabati la kuhifadhia vyombo. Chombo cha juu kina kifungashio cha kijani na cheupe, kushoto kuna chombo kikubwa cha rangi ya chungwa na sakafu ina marumaru. Hii inaashiria utunzaji imara na thabiti katika vyombo vya hospitali kwani husaidia kuhifadhia vyombo ambavyo vitatumika kwa ajili ya matumizi ya baadae.

Eneo la hosipitali ambapo watu wengi wanasubiri, magari kadhaa ya kusafirisha wagonjwa yakiwa yameegehswa yakiashiria shughuli za dharura au usafirishaji wa wagonjwa. Baadhi ya watu wameketi kwenye viti vya chuma wakati wengine wamesimama wakisubiri huduma.

Eneo la kuhifadhia mitungi ya gesi ikiwezekana oksijeni iliyofungwa kwa uzito wa chuma mitungi hiyo mingine ya bluu na mengine ni meupe imepangwa kwa uangalifu ukuta wa matofali unaunga mkono uziwa na mkanda mwekundu na mweupe umevutwa kwa mbele ikionyesha uwezekano wa kizuizi au onyo eneo hili inaonekana kuwa ni sehemu ya hospitali ambapo mitungi hiyo imehifadhiwaEneo la kuhifadhia mitungi ya gesi ikiwezekana oksijeni iliyofungwa kwa uzito wa chuma mitungi hiyo mingine ya bluu na mengine ni meupe imepangwa kwa uangalifu ukuta wa matofali unaunga mkono uziwa na mkanda mwekundu na mweupe umevutwa kwa mbele ikionyesha uwezekano wa kizuizi au onyo eneo hili inaonekana kuwa ni sehemu ya hospitali ambapo mitungi hiyo imehifadhiwaEneo la kuhifadhia mitungi ya gesi ikiwezekana oksijeni iliyofungwa kwa uzito wa chuma mitungi hiyo mingine ya bluu na mengine ni meupe imepangwa kwa uangalifu ukuta wa matofali unaunga mkono uziwa na mkanda mwekundu na mweupe umevutwa kwa mbele ikionyesha uwezekano wa kizuizi au onyo eneo hili inaonekana kuwa ni sehemu ya hospitali ambapo mitungi hiyo imehifadhiwaEneo la kuhifadhia mitungi ya gesi ikiwezekana oksijeni iliyofungwa kwa uzito wa chuma mitungi hiyo mingine ya bluu na mengine ni meupe imepangwa kwa uangalifu ukuta wa matofali unaunga mkono uziwa na mkanda mwekundu na mweupe umevutwa kwa mbele ikionyesha uwezekano wa kizuizi au onyo eneo hili inaonekana kuwa ni sehemu ya hospitali ambapo mitungi hiyo imehifadhiwaEneo la kuhifadhia mitungi ya gesi ikiwezekana oksijeni iliyofungwa kwa uzito wa chuma mitungi hiyo mingine ya bluu na mengine ni meupe imepangwa kwa uangalifu ukuta wa matofali unaunga mkono uziwa na mkanda mwekundu na mweupe umevutwa kwa mbele ikionyesha uwezekano wa kizuizi au onyo eneo hili inaonekana kuwa ni sehemu ya hospitali ambapo mitungi hiyo imehifadhiwaEneo la kuhifadhia mitungi ya gesi ikiwezekana oksijeni iliyofungwa kwa uzito wa chuma mitungi hiyo mingine ya bluu na mengine ni meupe imepangwa kwa uangalifu ukuta wa matofali unaunga mkono uziwa na mkanda mwekundu na mweupe umevutwa kwa mbele ikionyesha uwezekano wa kizuizi au onyo eneo hili inaonekana kuwa ni sehemu ya hospitali ambapo mitungi hiyo imehifadhiwaEneo la kuhifadhia mitungi ya gesi ikiwezekana oksijeni iliyofungwa kwa uzito wa chuma mitungi hiyo mingine ya bluu na mengine ni meupe imepangwa kwa uangalifu ukuta wa matofali unaunga mkono uziwa na mkanda mwekundu na mweupe umevutwa kwa mbele ikionyesha uwezekano wa kizuizi au onyo eneo hili inaonekana kuwa ni sehemu ya hospitali ambapo mitungi hiyo imehifadhiwaEneo la kuhifadhia mitungi ya gesi ikiwezekana oksijeni iliyofungwa kwa uzito wa chuma mitungi hiyo mingine ya bluu na mengine ni meupe imepangwa kwa uangalifu ukuta wa matofali unaunga mkono uziwa na mkanda mwekundu na mweupe umevutwa kwa mbele ikionyesha uwezekano wa kizuizi au onyo eneo hili inaonekana kuwa ni sehemu ya hospitali ambapo mitungi hiyo imehifadhiwa

Muuguzi alievaa viazi jeupe anamchunguza magonjwa wa kiume alieketi akitumia kifaa maalumu, mtu huyu ameketi kwenye kiti Huku Akisikiliza kwa makini kwa kutumia kifaa maalumu, hali hii inapelekea kuwa mazingira ya hospitali au kliniki ambalo watu hupatiwa matibabu.

Maabara ya kisasa, wafanyakazi wa afya wawili wamevalia nguo za maabara na barakoa. Mmoja ameketi akifanya kazi kwenye kifaa cha maabara, huku mwingne akisimama karibu akifuatilia shughuli. Mazingira haya yanaashiria utafiti au uchunguzi wa kimatibabu.

Mwanamke aliyevaa nguo za bluu za matibabu, akijishughulisha na kuandika kwenye karatasi. Mwanaume mwingine ameketi karibu naye, akitumia kompyuta mpakato. Wote wawili wanajitolea kwa uangalifu kwenye majukumu yao. Hii inaonyesha hawa ni wahudumu wa afya ambao wanatoa huduma mbalimbali katika hospitali hiyo.

Mwanamke alievaa nguo ya kijani ameketi kwenye sofa la bluu akiandika kwenye daftari, anaangaliaana na mtu mwengine ambaye mgongo wake unaonekana, mazingira yanaonesha uwepo wa huduma za afya ya akili, labda tiba au ushauri nasaha.

Wanawake wawili wakiwa wamekaa kwenye sofa za rangi ya bluu wakizungumza. Mwanamke mmoja akiwa amevaa nguo ya kijani na kushika daftari anamsikiliza mwanamke mwingine aliyevaa shati la pinki. Mazingira haya yanaashiria kikao cha ushauri nasaa au tiba chenje madaftari ya kumbukumbu.

Muuguzi wa kike akiwahudumia watoto wachanga wawili, walioko ndani ya kifaa maalumu. Mtoto Mmoja yuko kwenye kifaa cha bluu mbele, na mwingine yuko kwenye kifaa hicho cheupe. Muuguzi anaonekana akimtunza mtoto aliye karibu naye.

Daktari akiwa amevalia barakoa na vifaa vya matibabu akimchunguza mtoto mchanga aliyelala kitandani huku mtu mwingine akiwa amekaa pembeni chumba kina kuta nyeupe na milango wa mbao na viti vimepangwa karbu na meza ndogo

Mtaalamu wa afya akimpatia ushauri mama alieshikilia mtoto ,mama ameketi kwenye kiti cha bluu huku mtaalamu wa afya akielezea kwa kutumia bango lenye michoro, mazingira ya nje yamezungukwa na mimea yanaashiria huduma za afya zinazotolewa kwa jamii.

Makabati ya chumayenye milango ya vioo yaliojaa dawa na vifaa mbali mbali vya matibabu bidha mbali mbali za afya zikipamgw kweny makabati hayo mazingira yanawakilisha duka la dawa au sehemu ya kuifadhia vifaa vya hospitali

Daktari akimpa chanjo mwanamke aliyeketi kwenye kiti nje, daktari amevaa koti jeupe na barakoa akimchoma sindano begani mwanamke. Kontena la bluu pengine lenye chanjo limewekwa karibu yao, hii inaonyesha upatikanaji wa huduma bora za afya katika jamii.

Mfanyakazi wa afya akimpatia mtoto mchanga chanjo. Mama wa mtoto amemshika mwanaye kwa uangalifu wakati chanjo ikitolewa. Watu wengine na wapiga picha wamesimama nyuma wakifuatilia tukio hilo. Hii inaonyesha jinsi gani afya ya jumla inatakiwa kuzingatiwa kwa mama na mtoto, ili kuhakikisha ukuaji wa mtoto unakuwa ni wa ufanisi zaidi.

Mwanamke aliyevaa vazi jeupe la kazi na kitambaa chekundu kichwani, anampa sindano mtu aliyeketi kwenye kiti, watu wengine wamesimama kwa nyuma wakiashiria shughuli ya kijamii, hali hii inaweza kuwa kampeni ya chanjo au huduma nyingine ya afya ya umma na usafi.

Mkusanyiko wa viungo mbalimbali vya asili vinavyotumika katika tiba asilia vikiwa vimewekwa kwenye bakuli na kutawanyika juu ya uso wa mbao, mizani ya zamani ya kupimia pia ipo pembeni. Bidhaa hizo ni mizizi, maganda ya miti na mimea mingine iliyokaushwa zikionyesha utofauti wa rangi na maumbo.

Mimea ya kijani kibichi inatua kwenye ubao wa kukatia mbao majani madogo yenye harufu nzuri yamejikusanya pamoja. Huu ni mkusanyiko wa viungo au mimea ya dawa inayowakilisha matumizi katika chakula au tiba asilia.

Majani mabichi yenye muundo yakiashiria mmea wa dawa za jadi majani hayo yamekuwa juu ya udongo yakitengeneza kifuniko cha asaidi mazingira ya asili yanaonekana kwa mbali mfumo huu wa ukuzaji wa mimea ya utengenezaji wa dawa za asili

Bustani ndogo iliyo na maua yenye rangi mbalimbali kama vile machungwa na nyekundu, majani mengi ya kijani kibichi yamezingira maua hayo yakionyesha ukuaji wa mmea. Sehemu kubwa imejaa nyasi fupi iliyokatwa vizuri ikitoa madhari ya asili. Pia mmea huu unaweza ukatumika kama tiba asili, kwani mmea wowote ambao ni wa aslili unaweza kutengenezea dawa kuweza kutibu magonjwa mbalimbali inayowasibu binadamu.

Chupa ya kioo yenye mfuniko wa kijani, ikiwa imejaa unga wa rangi nyeusi, lebo ya kijani yenye maandishi "bomu la vumba", chupa hiyo inaonekana kuwa imebeba dawa za asili ambazo zimetengenezwa kwa uoto wa asili, ambao unaweza kutumika kutibu magonjwa mbalimbali kwa wanajamii.

Meza iliyojaa chupa na vyombo vidogo vilivyojaa vimiminika na labda poda vingi vikiwa na lebo zenye maandishi, baadhi ya chupa zina rangi ya kahawia au nyeupe na nyingine nyingi zina vifuniko vya kijani kibichi, vitu hivi vinaashiria bidhaa zinazohusiana na dawa za asili au mitishamba vikiwa vimepangwa kwa ajili ya kuuzwa au kuonyeshwa.